Mtu mmoja akipita mbele ya mashine ya kujitoa pesa iliyowekwa ndani ya jengo la benki. Kwa juu imewekwa bango kubwa lenye maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa, na ndani kuna skrini ndogo na vitufe vya kubonyeza ili mteja aweze kufanya miamala.

Eneo la benki lenye mashine maalumu kwa ajili ya kutoa pesa. Mbele yake zimepaki pikipiki tatu na kuna sehemu ya kunawia mikono. Ndani humo unaweza kupata huduma ya kutoa pesa na kuweka pesa kwa masaa ishirini na nne ndani ya siku saba za wiki.

Jengo kubwa lenye benki na huduma za kifedha, kuna mashine ya kujitoa pesa inayoonekana mlangoni ikiwa na bango la bluu lililoandikwa mashine ya kujitoa pesa, milango ya kioo iliyofunguka na kuna njia ya kutembelea ya matofali mbele yake.

Magari mawili na pikipiki vimepaki nje ya mashine ya kutolea fedha kuwezesha huduma mbalimbali kama vile; miamala ya kutoa na kuweka pesa, kuweka amana au kuangalia salio, kuwapa wateja urahisi wa upatikanaji wa huduma za kibenki masaa ishirini na nne.

Watu wazima wanatembea pembeni ya bustani ya maua kwenye eneo lililowazi kutokea na kuingia kwenye benki, ili kupata huduma mbalimbali za kifedha kama vile kufungua akaunti, kuweka pesa na kutoa pesa.

Wateja watatu wakiwa ndani ya benki ambapo kuna muhudumu mmoja anayetumia kompyuta amekalia kiti na mbele yake kuna meza ya pembe nne iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, nyuma kuna mlango mdogo unaoonesha watu wakiwa ndani ya ofisi wakiwa wanafanya kazi.

Watoa huduma wa benki wakiwa wamekaa kwenye meza zao zenye kompyuta na mbele yao kuna viti maalumu kwa ajili ya wateja kuketi, hapa wanafanya kazi ya kutoa elimu ya benki, kuweka pesa, kutoa pesa na kufanya miamala.

Mwanadada wa kiafrika amesimama mbele ya benki inayoenda kwa jina la ABSA, akiwa amevaa shati nyeusi, katika mkono wake wa kushoto alionyoosha juu na kushika maiki katika mkono wake wa kulia, akitoa maelezo kuhusu benki hiyo.

Kupeperushi kidogo kinachotangaza benki ya "EQUITY BANK". Ujumbe mkuu uliyoandikwa nikuhimiza uhuru wa huduma za kibenki za simu zinazopatikana popote na wakati wowote. Ina alika kupakua programu ya "EQUITY MOBILE", ili kufurahia na kuwezesha huduma za kifedha kwenye simu.

Sehemu ya gari ambapo kuna kiti sehemu ya kuwekea mguu na usukani kwa ajili ya dereva, kuna sehemu ndogo iliyowekwa skrini ili mtu aweze kuangalia kasi anayoitumia dereva kwenye uendeshaji, na pia kiasi cha mafuta kinachotumika kwenye safari.

Magari mawili yapo kwenye eneo la maonyesho ya biashara kwa ajili ya mauzo, ambapo moja limeinuliwa juu na jingine limewekwa chini. Kuna mifumo mbalimbali kwa ajili ya matunzo na matengenezo.

Magari mawili ya kisasa kwa ajili ya mauzo yapo ndani ya mjengo wa maonyesho, ambapo kwa nyuma kuna bango linaloonyesha kampuni ya vifaa vya usafiri. Juu zikiwa zimewekwa taa zinazotoa mwanga mweupe na vigae kwa chini.

Magari madogo meupe ya kisasa yakiwa ndani ya chumba cha maonyesho kwa ajili ya mauzo, mengi yakiwa yamejipanga kwenye mstari kwa upande wa kulia, na moja yalikuwa kwenye katikati ya barabara lina milango mizuri iliyochongoka, taa zenye rangi nyekundu mabomba mawili ya kupitisha moshi.

Magari mengi ya kisasa yamewekwa ndani ya chumba kimoja chenye madirisha ya kioo na vigae chini, juu zikiwa zimewekewa taa nyingi maaalumu kwa ajili ya maonesho na mauzo ya biashara.

Gari la rangi ya kijivu limewekewa ndani ya eneo lililoezekwa kwa paa. Huku limeachwa mlango mmoja wazi lina tajiri na taa kwa mbele kwa dhumuni la maonyesho ili mteja aweze kulinunua.

Magari mawili ya kisasa yapo ndani ya chumba cha maonyesho yana matairi makubwa ya kutembelea, taa za kumulika mbele, milango na vioo kwa nyuma kuna bango la rangi ya bluu linaonyesha kampuni ya vyombo vya usafiri.

Gari jeupe la kisasa linalojulikana kama Toyota Corolla, limesimama mbele ya kontena kubwa la mizigo. Sehemu ya mbele ya gari kuna grile kubwa na taa za kisasa nyuma kuna lori la rangi ya machungwa.

Magari mawili yapo ndani ya chumba cha maonesho, kuna mtu amesimama mbele ya gari jeupe na nyuma ya jengo kuna bango kubwa la bluu, linaloonesha kampuni ya kuuza magari na vyombo vya usafiri.

Gari aina ya "SUV" lenye rangi ya fedha, limeegeshwa ndani ya eneo lisilokua na mwanga wa kutosha. Lina magurudumu makubwa ya kutembelea, milango, vioo na taa zinazotoa mwanga kwa mbele.

Kikundi cha wateja wakiwa kwenye foleni ya kununua maziwa yanayotoka kwenye mashine inayotoa kwa mfumo wa kiautomatiki, ambapo kuna sehemu ndogo iliyoachwa wazi ili mtu aweze kukinga chombo chake na skrini inayoonyesha kiasi cha pesa kilichowekwa.

Mtu mmoja ameshikilia na kubonyeza vitufe vilivyopo kwenye mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, ambapo anaingiza kiasi cha pesa ilikupata maziwa sawa sawa na kiasi alichoweka.

Mtoa huduma na wateja wakiwa kwenye eneo la kuuza maziwa, ambapo kuna mashine maalumu inayojitoa maziwa. Muhudumu anashika chombo ili kukinga maziwa na pembeni, kuna madirisha ya kioo yanayoruhusu kupitisha hewa ndani ya mjengo.

Kikundi cha watu wakiwa kwenye foleni, ili kupata huduma ya maziwa kwenye duka ambalo kuna mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki; ambapo mteja huweka chombo chake na maziwa humiminwa.

Mashine maalumu ya kuuza maziwa kwa njia ya automatiki imewekwa kwenye mazingira ya nje, imewekwa bango kubwa kwa juu na kuchorwa ng'ombe pamoja na maziwa kwa chini, ina kisehemu kidogo ili mnunuzi aweze kukinga chombo chake.

Mtoto mdogo anakatiza katika ya duka la kubwa la kisasa pembeni ya safu zilizopangwa vizuri, zenye bidhaa zitokanazo na maziwa na maziwa freshi na maziwa ya mtindi yaliyowekwa kwenye vipakiti.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiotomatiki. Imewekwa ndani ya chumba kidogo chenye mlango mkubwa wa kutokea nje, kwa juu imewekwa bango kubwa lenye maandishi ya herufi kubwa ya bluu.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki iko wazi , na ndani yake Kuna sehemu ndogo iliyofunikwa na feni kwa juu ili kizuia maziwa yasiweze kuharibika.

Duka la kuuza maziwa, lina mlango mkubwa na mageti mawili na dirisha dogo ambapo kuna mtu anachungulia kutoka ndani na mwingine kutoka nje. Juu kuna bango kubwa lililochorwa ng'ombe wenye rangi ya kahawia na nyeupe.

Mashine kubwa ya kujiuza maziwa kwa njia ya kiotomatiki, ikiwa na sehemu ndogo iliyoachwa wazi ili mnunuzi aweze kukinga chombo chake, ina skrini kubwa inayo onyesha mauzo, na sehemu ndogo kwa ajili ya kuweka pesa mteja anapofika.

Msichana mdogo yupo ndani ya duka la kuuza vitu kwa bei ya rejareja, ameshikilia kideri kilichojaa maziwa na kuyamimina kwenye jagi kupitia chujio ili kumpatia mteja aweze kujipatia faida

Duka la kuuza maziwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini na nyingine kwenye safu iliyopo juu. Kuna mashine maalum kwa ajili ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki yenye nyaya iliyopelekwa ukutani kwenye chanzo cha umeme.

Wasichana wawili mmoja akiwa amesuka rasta na mwingine amevaa wigi dogo, wapo ndani ya duka la maziwa lenye safu ndefu zilizopangwa pakiti ndogondogo za maziwa.

Mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, yenye mlango wenye kitasa cha kushikilia sehemu ndogo iliyoachwa wazi kwa ajili ya kuweka chombo na vitufe kwa ajili ya kuingiza kiasi, kwa chini imechorwa ng'ombe yenye madoadoa yani nyeupe na nyeusi.

Duka la kuuza maziwa ya mtindi na freshi likienda kwa jina la "keini", muuzaji huyo amesimama akiwahudumia wanunuzi maziwa kwenye madumu ya rangi ya njano.

Mhudumu wa kituo cha kuuza maziwa, akiwa ndani ya sare, amevaa kofia na gauni. Nyuma yake Kuna mashine maalumu ya kutoa maziwa, mlango uliotengenezwa kwa mbao na waya zinazopita ili kusambaza umeme ndani ya chumba.

Mashine maalum ya kuuza maziwa inayotumia mfumo wa kiotematiki, ina kisehemu kidogo cha mtu kuwekea hela anapofika na sehemu nyingine iliyoachwa wazi ili mtu aweze kukinga chombo. Imechorwa nembo yenye maandishi meupe katikati na ng'ombe anaeangalia pembeni kwa chini.

Mwanadada akiwa amesimama mbele ya duka la maziwa lenye mashine maalumu yenye maziwa kujitoa amevaa kofia na vazi. Jeupe ameshika kwenye sehemu ya kitufe inakukinga maziwa kwenye sehemu iliyoachwa wazi.

Mashine maalumu ya kuuza maziwa kwa njia ya kiautomatiki, kuna sehemu ya kuweka hela na kuchota maziwa pindi mteja anapofika, juu kuna sura ya msichana anayevutia imechorwa kwa kutumia umaridadi.

Duka la kuuza maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, zilizowekwa kwenye pakiti nyeupe na nyengine zikiwekwa kwenye pakiti ya kijivu. Ndani ya duka kuna mashine ya kutolea maziwa, ambayo imechorwa picha ya ng'ombe kwa chini yake, na kuwekwa kisehemu kidogo cha uwazi ili kutolea maziwa.

Mashine nne za kujitoa maziwa zikiwa dukani kwa ajili ya mauzo na maonyesho mbele ya mashine tatu za kujitoa maziwa limewekwa friji dogo na pembeni yake kukiwa na mtungi mweupe

Mashine mbili za kuuzia maziwa zimewekwa pamoja, zikiwa zimepambwa kwa picha za watoto wenye sura nzuri, na ng'ombe wenye rangi za madoadoa yaani nyeupe na nyeusi, hii inawezesha upatikanaji wa maziwa kwa masaa ishirini na nne.

Watu watatu wamekalia viti vyeupe wakizunguka meza ya mduara ndani ya duka la kuuzia maziwa, nyuma ya mtu aliyevaa shati la bluu kuna mashine maalumu ya kujitoa maziwa, nyuma ya mtu aliyeshika kikombe kuna mlango uliotengenezwa kwa mbao na mbele yake kuna dirisha linaloonesha mandhari ya nje.

Duka lenye bango kubwa lenye maneno “Maziwa yaliyobarikiwa “,imepakwa rangi ya bluu na nyeupe. Kwa juu zimeorodheshwa bidhaaa zitokanazo na duka hilo yani maziwafresh ,mara ,ugali ,keki na mayai.

Duka maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa, kuna mashine maalumu iliyowekwa katika mashine za kujitoa hapo muuzaji anaweza kujipatia kwa kuweka fedha kwenye tundu dogo, na kukinga jagi lake kwenye sehemu iliyoachwa wazi.

Mtu mmoja amesimama na kushikilia "ATM" ya maziwa inayotumika kuuza maziwa yaliyopashwa moto kwaajili ya kujihudumia, mteja huweka pesa na kuchota kiasi cha maziwa anachohitaji, hii inasaidia kuhifadhi maziwa vizuri na kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi na freshi.

Mwanaume akiwa anasimama kwenye duka la maziwa, linalofanya mauzo kwa njia ya kiautomatiki, amebeba chombo na kunyunyiza maziwa kutoka kwenye mashine, amevaa koti la rangi ya bluu, suruali na viatu.

Duka dogo la kuuza maziwa likiwa eneo la kijijini, lina milango ya kijani. Upande wa kulia amesimama muuzaji akiangalia watu wanaotokea upande huo, na upande mwingine imewekwa mashine ya kujitoa maziwa. Kwa chini imechorwa kikombe na jua na juu imeachwa nafasi ndogo kwa ajili ya kukinga ili mtu aweze kumimina maziwa.

Mhudumu akiwa ndani ya mashine ya kutolea maziwa ya ng'ombe; ambapo kwa juu imeandikwa jina, katikati imechorwa sura nzuri na mtoto wa kike na chini zimewekwa picha mbili za ng'ombe wa madoadoa (yaani nyeupe na nyeusi).

Muuzaji akiwa ndani na mteja akiwa nje ya duka maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa, lina milango ya kijani kwa juu limewekwa bango kubwa lenye maandishi ya herufi kubwa, na ndani kuna mashine maalumu ya kujitoa maziwa.

Mhudumu na mnunuzi wa maziwa wakiwa mbele ya mashine ya kununulia maziwa kiautomatiki. Mwanababa ananyoosha mkono ili kuingiza kiasi cha maziwa anayoitaka na kushikilia chupa kwa mkono mwingine ili kukinga maziwa.

Mashine moja imesimamishwa nje ili kuwezesha huduma ya kuuza maziwa kwa njia ya kiotomatiki. Ina rangi ya bluu na nyeupe, na juu yake limewekwa bango likionyesha bidhaa za maziwa.

Duka maalumu kwa ajili ya mauzo ya maziwa Kwa pembeni ndani kuna mashine maalumu kwa ajili ya Kujitoa maziwa na kumechongeshwa chuma ili kimuwezeshe mhudumu kuwasiliana na mteja, Kwa nje kumechora bidhaa zinazopatikana yaani mayai, siagi, maziwa ya kuganda na maziwa freshi.

Kijana wa jinsia ya kiume aliyevaa shati la mikono mifupi, mkanda, na kaptula, amesimama ndani ya duka kubwa lenye safu ndefu, zilizopangwa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa.

Vitanda viwili vyeupe vipya vikiwa ndani ya duka la kuuza fanicha, ambapo nyuma yake kuna bango kubwa lenye maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi, chini kumewekwa kapeti la rangi ya kijani ilikuvutia zaidi.

Kiti kikiwa ndani ya duka la fanicha ambalo kwa chini kimewekewa vigae vyeupe, kimetengenezwa kwa kutumia mbao, na kuwekewa mito kwa ajili ya kukalia na kuegemea, pembeni yake kuna fanicha mbalimbali kama vile sofa, na meza ya duara, na meza ya pembe nne.

Fanicha za kisasa zilizotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, ambapo juu kuna sehemu ya meza katikati ipo na sehemu iliyoachwa wazi, na chini kuna droo maalumu yenye mfuniko na mkono wa kuvutia.

Sehemu maalumu ya kuuza fanicha zinazovutia; ndani ya chumba kipana ambapo kuna sofa kubwa la rangi ya kijivu ikiwa imepangwa katikati. Ina mito miwili yenye rangi tofautitofauti inayoongeza mvuto. Mbele ya sofa kuna meza mbili za kahawia moja ni nyeupe na nyingine ni ya mbao. Zote zikiwa na mapambo ya maua kwenye vasi.

Kitanda kipya kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, kimepakwa rangi ya kahawia na ndani yake kimepakwa rangi nyepesi, kimetengenezwa kwa kutumia umaridadi na miguu yake imeachwa wazi.

Milango, mbao za kutundikia mapazia, viti, makabati, godoro, makochi na mito, vikiwa nje ya nyumba iliyozungushiwa uzio na geti jekundu. Juu ikiwa na paa pamoja na bomba la kutiririsha maji ya mvua.

Fanicha mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, kama vile meza ya duara ya kulia chakula, ikizungukwa na viti sita, na kabati la kuwekea vyombo, zikiwa pamoja ndani ya nyumba ya ghorofa, yenye ngazi zilizopinda kuelekea juu.

Duka kubwa la kuuza fanicha mpya ambazo hazijawahi kutumika. Ndani kuna meza ya pembe nne iliyotengenezwa kwa kutumia mbao na viti vya ofisi vyenye rangi nyeusi ya kuvutia.

Duka la kuuza fanicha, ndani yake kukiwa na taa tatu zinazotoa mwanga, meza, kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, makochi yaani masofa na mito yake na picha za ukutani.

Mwanamke katika mazingira ya nje, akifanya kazi ya useremala ili kutengeneza samani na bidhaa za mbao, ameshika msumeno wa mkono ili kuchonga mbao kutengeneza fanicha hizo.

Duka kubwa la kuuza fanicha lenye mlango mpana na bango juu yake lilkiwa lina maandishi kwa herufi kubwa. Madirisha ya kioo yanaonyesha ndani ambapo kuna samani mbalimbali kama vile sofa, viti na meza vilivyopangiliwa kwa ajili ya wateja.

Duka la kuuza fanicha nzuri mpya, kwa juu zimewekwa taa ili kutoa mwanga na chini imewekwa sakafu nzuri, ndani yake kumepangwa meza za pembe nne na nyingine za duara na masofa mazuri yenye rangi za kuvutia kwa pembeni vimepangwa vitanda vilivyowekwa magodoro ndani yake.

Kikundi cha watu wanne, wanafanya kazi ya kutengeneza fanicha ndani ya karakana; iliyotengenezwa kwa kutumia mabati. Watatu wao wakiwa ni wasichana na mmoja ni mvulana. Katikati yao wameweka meza maalumu kwa ajili ya kuranda na kukata mbao.

Duka kubwa na zuri la kuuza fenicha za kisasa, mbele Kuna meza mbili za mduara zilizotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma. Pembeni yake kukiwa na masofa yenye mito ya rangi tofautitofauti na juu kuna taa iliyoning'inizwa kwa kutumia kamba.

Mtu mmoja akiwa ndani ya duka la kuuza fanicha amekalia sofa la rangi ya kijivu, na pembeni yake kuna mito ya rangi tofautitofauti ili kuongeza mvuto. Juu ya duka limewekwa paa yani bati ili kuzikinga na mvua na jua kali.

Wahudumu wawili wa hoteli wakiwa wamevaa mavazi ya bluu, wapo kwenye eneo la mbele sehemu ya mapokezi, ambayo lina mlango ukuta mweupe, televisheni yaani runinga na taa tatu zinazotoa mwanga.

Sehemu nzuri ya kupata chakula ndani ya hoteli imetengenezwa ili kuvutia wateja wengi, maana imetumia vinyago na ambao zilizochongwa. Kwa juu kuna taa zinazotoa mwanga mdogo ili zisikuumize wateja macho.

Chumba cha nyumba Cha kulala wageni, kikiwa na mlango uliotengenezwa kwa mbao, kitanda, mito mitano, godoro, mashuka, meza, kiti na sofa vilivyopo kwenye hali safi na kuvutia ili wageni wengi waweze kukaa kwenye nyumba hiyo.

Muuzaji yupo ndani ya duka la rejareja, na mnunuzi yupo nje, wote wakiwa wamevaa barakoa. Mnunuzi ameshika sukari mkononi, na ndani kunauzwa tambi, pedi, juisi, sukari na maziwa.

Soko kubwa la nafaka na vyakula vilivyo wekwa kwenye viroba vilivyo wazi wauzaji wa eneo hilo wamejiwekea miamvuli ili kuwakinga na jua kali la mchana kuna sehemu ya ardhi iliyo achwa wazi ili watu waweze kupita.

Soko kubwa ambalo linauza vitu vitokanavyo na chuma laini au bati kama vile matranka yakuwekea vitu, masufuria na makalai yakupikia; majiko yanayotumia mkaa na jalo.

Muuzaji akiwa ndani ya duka la soko la mavazi ambapo kuna meza mbili zenye viatu vilivyopangiliwa vizuri, na ukutani kuna nguo zimewekwa kwenye heng'a na kutundikwa kwa hali ya unadhifu na kuvutia.

Lundo kubwa la nyanya nyekundu zilizoiva, zimewekwa kwenye mafungu sokoni, ambapo kila moja lina bei elekezi, muuzaji anazipanga vizuri ili kuwavutia wateja.

Mwanababa anakabidhiwa mfuko kutoka kwa muhudumu wa soko la kuuza viungo mbali mbali vya kupikia, ambapo kuna nyanya zilizopangwa kimafungu, mayai, karoti, mboga za majani, na pilipili hoho za rangi ya kijani.

Muuzaji akimwelekeza mnunuzi wake juu ya thamani ya vitu vilivyoko ndani ya soko yaani vioo, vinyago, vitambaa, picha, michoro na vitu mbalimbali, vilivyotengenezwa kwa kutumia mikono.

Soko kubwa la matunda mbalimbali kama vile ndizi za kuiva, ndizi mbichi, maembe, matikiti, mananasi na maaple, pamoja na mizani ya kupimia vitu hivyo.

Wanawake wawili wakiangalia vitu vilivyopangiliwa vizuri wanafanya kazi ya ununuzi kwenye soko hilo. Kuna bidhaa nyingi za kuuza kama vile nyanya nyekundu zilizopangiliwa kwenye ndoo na magunia, pamoja na mboga mboga zingine kama karoti na matango.

Soko kubwa la kuuza vitu vya kupikia, katikati kuna njia kwa ajili ya watu kupita, mbele ya duka Kuna nyanya na pilipili hoho pamoja na vitunguu swaumu. kwenye mifuko vimewekwa viungo mbalimbali vya nafaka kama vile mtama, rosela na ubuyu.

Programu ya malipo kwa kutumia njia ya simu ya mkononi, ambapo kuna sehemu ya kuchagua kama vile "Visa, Master card, M-pesa" na kadhalika, hii hutumika kufanya miamala ya kielektroniki kwa usalama na urahisi.

Malipo ya njia ya simu ya mkononi yanafanyika, ambapo umewekewa namba na kiasi cha kulipa, unaweza kulipa kwa kutumia kadi au "M-Pesa", ama kuweka kadi mpya. Kuna kitufe chenye rangi ya bluu ili kuweza kuendelea na malipo.

Mashine ya kujitoa pesa yenye nembo ya "M-Pesa" kwenye skrini. Hii inasaidia wateja kutoa pesa kwa kutumia njia ya simu ya mkononi, mfumo ambao unawezesha malipo na huondoaji wa pesa bila kutumia kadi ya benki.

Bango linaloonyesha mauzo ya mali isiyo hamishika kuna namba za simu mbili zimewekwa moja, ikiwa ni sufuri saba moja tano nne tano tano tatu saba saba.

Nyumba kubwa kama mali isiohamishika, ina ghorofa moja ikiwa na paa ya rangi ya kahawia na kuta nyeupe, kuna kibaraza na madirisha meusi yamezungukwa na maua, na udongo na mimea; chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe.

Nyumba nzuri iliyopakwa rangi nyeupe madirisha ya kioo na paa lenye rangi nyekundu, limewekewa mabomba ili kutiririsha maji ya mvua na kuwekwa pamoja katika matenki yaweze kutumika.

Duka kubwa la kisasa lenye runinga ndani yake kwa ajili ya kuuza mavazi ya kike na ya kiume, ambapo nyingi zimetundikwa kwenye makabati yaliyo wazi na nyingine zikiwa zimewekwa juu ya meza.

Duka kubwa na zuri la kisasa lenye mwanga mwingi ambapo watu wanaenda kununua vitu, kuna maua yaliyowekwa karibu na kiti kilichoundwa kwa mfumo wa kisasa. Wahudumu wakiwa wamevaa sare za njano na wanunuzi wamewekewa viti kwa ajili ya kuketi.

Viatu vingi vya watoto wa umri tofauti vikiwa ndani ya duka la kisasa. Vina rangi nyingi ikiwemo waridi, bluu, nyeupe na nyeusi. Vimepangiliwa vizuri kila kimoja kikiwekewa bei elekezi.

Duka kubwa la kisasa lenye mlango na madirisha ya kioo, ndani kuna rafu za nguo na bidhaa zilizopangwa kwa ustadi, kuna vinyago na watu wachache wapo ndani ya duka wakiwa na shughuli za ununuzi.

Watu watano wa jinsia ya kiume, wako kwenye soko kubwa la kuuza pochi na viatu zikiwa zimetundikwa juu, pochi ndogo zimewekwa saizi ya kati na viatu vimepangiliwa chini kwenye hali safi na nadhifu; ili kuvutia wateja wengi kwenye soko hilo.

Duka kubwa la mauzo likiwa na taa nyingi zinazotoa mwanga mweupe, zina meza zilizowekwa midoli mitatu na chini ya meza hizo zimepangwa nguo nyingi katika hali ya unadhifu.

Duka kubwa la kuuza mavazi ya kiume likiwa kwenye hali ya usafi, mashati yametundikwa vizuri huku mengine yamekunjwa na kuwekwa juu ya meza, suruali na suti zimewekwa kwenye vibwenzo, ukutani kuna picha, juu kuna taa mbili zinazotoa mwanga mweupe na chini kuna vigae vya rangi nyeupe.

Duka kubwa la kuuza mavazi ya kiume, juu ya marumaru yamepangwa mashati mengi sana yenye rangi tofautitofauti, na kwa pembeni yamening'inizwa makoti ya suti.

Duka kubwa la kisasa ambapo kila mteja anaweza kujihudumia bidhaa anazozitaka na kuja karibu na skrini, ili mhudumu aweze kupika hesabu ya vitu vyake na kuona vitu vyake ili aweze kulipia.

Duka kubwa la kisasa la kuuza bidhaa nyingi, ambapo ndani yake Kuna bango lililoandikwa maneno, vifaa maalumu kwaajili ya wasichana na kuna losheni na mafuta yaliyopangwa ndani ya safu.

Duka kubwa la kisasa kwa ajili ya kuuza vyakula chini yamewekwa matenga na meza maalumu kwa ajili ya kuweka vitu, kwa pembeni kuna bango kubwa lenye rangi ya bluu na juu limetengenezwa kwa kutumia mapaa na chuma ili kuzuia mwanga wa jua usije ukapiga bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa linalouza vitu kwa jumla na rejareja. Kuna safu ndefu ya bidhaa ikiwemo baiskeli zilizopangwa upande mmoja na bidhaa nyingine yaani mpira na vifaa vya michezo kwenye troli la ununuzi.

Mhudumu akiwa anapokea malipo kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali. Ameshika nyama ya kusaga kwenye mkono wake wa kushoto, anatumia kifaa cha kielektroniki ili kuangalia bei elekezi na kompyuta ili kufanya mahesabu ya malipo.

Duka kubwa la mauzo limejengwa kwa rafu ndefu kwa ajili ya kuweka bidhaa, kuna sehemu kubwa iliyotumika kupanga dawa ya meno na sehemu zingine kupanga vitu vya kutumia wasichana.